Sanduku mbili, la chini likiwa na maji pamoja na samaki waliondani wakiogelea na la juu lina mimea midogo ambazo zimepandwa.

Eneo la upandaji wa mimea unaojulikana kama chafu. Kuna bidhaa ambazo zimetumika katika kilimo ya sukuma.

Wanaume wawili ndani ya chafu wanaonekana kuchunguza mimea kwa ukaribu inayokaa kuwa na afya na imepandwa kwenye mfumo ya hydroponic au udongo wenye matuta.

Mimea mengi au mboga nyingine za majani zilizopangwa kwa utaratibu kwa mfumo wa kilimo kisichotumia udongo.

Mimea zilizopandwa kwa mfumo wa kilimo bila udongo zimeekelewa katika bidhaa nyeupe.

Mimea za kijani kibichi ambazo zinaonekana kuwa zimepandwa ndani ya chafu. Zote zinakaa kuwa zimenawiri vyema.

Mimea hiyo imewekwa kwenye mashimo maalum yalioko kwenye miundo meupe ya wima, inayoruhusu maji kupita na kufikia mizizi ya mimea midogo yenye majani mabichi bila udongo.

Mfumo rahisi wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea inakua bila udongo. Mfumo huu unatumia chombo cha plastiki cha samawati ambacho kinaonekana kama kikapu cha kuhifadhi vitu.

Mimea yamewekwa kwenye mashimo ambazo zinaonekana kuwa zinatumia mfumo wa kilimo bila udongo.

Mimea ambayo yanaonekana kuwa yamepandwa kupitia mfumo wa kilimo bila udongo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo inakuzwa bila kutumia udongo. Imepandwa kwenye vikapu vidogo vilivyowekwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba ya plastiki.

Kampuni ambalo linaonekana kuwa ni la kuunda bidhaa zinazotokana na nyanya. Kuna mwanamke ambaye anaonekana kufunga nyanya nane.

Eneo la kilimo au chafu. Kuna mimea ya kijani kibichi ambayo yanaonekana kuwa yamenawiri. Kando kuna bidhaa zinazoonekana kumwagilia maji mimea.

Shamba kubwa la kabichi, linaonekana kuwa vimemea na kunawiri vyema. Viko na rangi ya kijani kibichi zote.

Mimea ya nyanya ikiwa imepandwa kwenye mfumo wa gridi labda katika shamba la kisasa la kilimo cha bustani au chafu. Imefungwa kwenye fito au kamba.

Shamba kubwa ambalo linaonekana kuwa na mimea ya mboga ya kabeji ambazo zimenawiri.

Shamba kubwa ambalo linaonekana kuwa limepandwa mboga ya sukuma wiki. Nyuma kuna manyumba kadhaa.

Kundi la wafanyakazi wakiwa katika eneo la kufunga au kusindika mazao pengine katika kiwanda cha kufungasha matunda na mboga au shamba kubwa.

Vifaranga ambazo zinaonekana kuwa zinafugwa ziko katika kituo cha kula.

Shamba kubwa la mboga za majani labda mchicha au kabichi likiwa limelimwa ndani ya chafu. Majani ya kijani kibichi yamepangwa kwa safu yakionekana kuwa na afya na yamenawiri.

Wanaume wawili wa kiume ambao wanafanya kazi ndani ya chafu. Wanatazama mimea ambayo imepangwa kwa safu ndefu. Kila mmea umeukua mkono na kamba au nyaya zinayoning'inia.

Aridhini lililo katika shamba. Linaonekana kuwa limeundiwa mitaro ambayo yanatumika kukawa maji.

Ardhi iliyo na udongo. Katikati kuna vifaa zilizopitishwa kwa ajili ya kumwagilia maji katika shamba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani wa mimea midogo, iliyopandwa kwenye mistari juu ya udongo wenye unyevu unyevu.

Shamba au eneo la kilimo lililo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umelimwa au umeandaliwa kwa ajili ya kupanda.

Shamba lililolimwa kwa mistari lenye mimea midogo yenye majani mabichi ambayo inaonekana kuwa viazi katikati ya mimea hio. Kuna mfumo wa unyunyiziaji wa maji.

Shamba la mahindi au mazao mengine yanayofanana yakiwa yamepandwa kwa safu ndefu. Mimea bado ni michanga ikiwa na majani mabichi.

Mfumo wa umwagiliaji maji kwa udongo. Ardhi inaonekana kuwa na udongo ya rangi nyekundu.

Shamba dogo ambapo kuna mistari miwili ya kupenyeza maji kwa urahisi, kwa mimea midogo iliyopandwa katika udongo mwekundu.

Mfumo wa umwagiliaji maji katika shamba. Kuna mimea ambayo yanaonekana kunawili. Pia kuna ardhi.

Mfumo wa kupanda mimea katika udongo. Katikati, kunaonekana kupitishwa kitu kinachotumika katika kumwagilia mimea maji.

Shamba linaloonekana kukuwa na mimea ambazo zinanawiri vyema. Kuna vifaa zilizopita katikati ambazo hutumika katika umwagiliaji maji.

Shamba la nyanya au zao jingine linalohitaji kuungwa mkono likiwa limelimwa kwa safu. Kila mmea mchanga umeungwa mkono na vikingi virefu vya mbao au vito.

Mfumo wa kulima ambao unaonekana kuwa unatumia mbinu ya umwagiliaji maji kuumeesha mimea.